Uwanja huu umehifadhiwa kwa minajili ya watoto kuja kuchezea. Nyuma kabisa, kuna kanisa, ishara tosha ya kwamba uwanja huu ni wa kanisa au wa shule ya watoto.

Mtu huyu wa jinsia ya kike aliyevalia shati ya nyekundu na miwani, ashiriki katika michezo ya urushaji mkuki. Hapo chini kuna msaidizi wake na pia mashabiki huko kando.

Tunaona watu walemavu wakicheza mpira wa kandanda, mchezo huu unaeza kuwa umesimamiwa na afisi kuu ya kaunti ama pia maafisi kuu ya serikali nchini hii.

Mtu huyu wa jinsia ya kike amevalia kofia nyeusi na shati nyekundu lililoandikwa Kenya. Amo baharini akiendesha mashua kwa kutumia mikono mbili.

Wanariadha hawa wanatozwa zawadi kwa kushinda michuano kadha wa kadha, wanariadha hawa pia wamevalia viatu tofauti tofauti na koti za nyekundu.

Hapa ni chuo kikuu cha Sekondari la vijana. Chuo hii imezungukwa na miti mirefu mirefu kadha wa kadha. Pia jumba la chuo hii linaonekana kuwa ni nzee .

Mtu huyu amo ndani ya mashua tayari kushiriki katika mbio za mashua za walemavu. Amevalia nguo iliyoandikwa Kenya na pia kando yake ana kochi wake.

Haya ni makaratasi ya mtihani wa mtoto fulani. Mtoto huyu amechora bibilia na pia jua. Mtoto huyu katika ukurasa hii amepata alama nne.

Hapa ni ndani za ofisi za kiserikali au za binafsi. Ndani ya ofisi hii kuna tarakilishi ya rangi nyeusi ya aina ya Dell. Pia juu ya meza kuna makalamu zilizowekwa ndani ya kikombe.

Ndani ya chumba humu pana viti na meza. Viti hivi ni vya rangi nyeupe. Kwa kila meza kuna viti na nyuma kabisa mwa nyumba hii pana mlango mweusi.

Watu hawa ni wanariadha wa taifa letu la Kenya. Wanashiriki katika mashindano ya dunia. Hapo kando wana wasaidizi wao. Watu hawa wanakaa wametoka kukimbia.

Mwanamke huyu amo katika ukumbi wa michezo, mwanamke huyu anaitwa Hellen Wawira amekaa chini kupumzika baada ya kuinua chuma hizo nzito nzito.

Hapa ni katika darasa la chuo kikuu. Katika darasa hii kuna viti kadhaa wa kadhaa zilizopangwa na mpangilio sambamba. Viti hivi hukaliwa na wanafunzi wa chuo kikuu wanapoingia darasani.

Mtu huyu aliyekula chumvi, amevalia suti ya samawati na kunyonga tai vilivyo. Ameweka maua katika koti lake na kushika mikrofoni katika mkono huu mwingine.

Hapa ni katika darasa la chuo kikuu. Darasa hili lina madirisha makubwa. Pia darasa hili lina viti zilizopangwa kwa mpangilio sambamba. Huko nyuma kuna tarakilishi kadha wa kadha.

Mwanamke aliyekuwa mlemavu na nywele mingi kichwani, amo katika uwanja mkuu Kasarani, akishiriki katika michezo ya watu waliolemaa.

Juu ya meza, kuna kitabu Kilichofunguliwa ukurasa 87. Kwa ukurasa huu, kuna familia inayokuja kiamsha kinywa na pia kuna mtoto anayeandika kitanda.

Mwanariadha wa jinsia ya kike anayeitwa Koech amevalia nguo iliyo ya rangi za bendera yetu ya taifa la Kenya anakimbia huku akisaidiwa na msaidizi wake aliyevalia shati ya rangi ya machungwa.

Mwanamke huyu aliyevalia shati lililo na rangi ya bendera ya Kenya ni mwanariadha wa taifa letu la Kenya la walemavu aonekana amefuzu kushiriki mashindano ya Paris.